Hapa ni hospitalini na kuna mtu ambaye amejitolea kutoa damu. Ameketi kwenye kiti na kuweka mkono, amepumzisha mkono wake na kuuweka ukiwa umekunjuliwa. Amefungwa kitambaa cha kusukuma damu na mkononi ana mpira wa kijani. Hizi mbinu husaidia kuzidisha mtiririko wa damu mwilini. Pia damu inatoka kwenye mkono na kuingia kwenye mkoba wake kupitia bomba hilo.

Hii ni kliniki ya rununu ya mpango wa Beyond Zero ambao unalenga kuboresha afya ya mama na mtoto na kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Pia inasafiri hadi jamii mbalimbali ili kutoa huduma za afya, huduma za uzazi, chanjo na pia kufanya uchunguzi wa saratani.

Mtu huyu anaangaliwa meno, amewekwa kifaa ambacho kitamzuia kufunga mdomo daktari anapomsafisa. Daktari anatumia kifaa kinacho kinakaa kama mswaki kutoa uchafu ulio katikati ya meno yake.

Kuna mikono miwili iliyovalia glavu za bluu na inashikilia vichunguzi vya meno. Vichunguzi hivyo hutumika kuchunguza meno na kukagua mashimo au vijishimo kwenye meno na magonjwa ya ufizi.

Kunakuwa na mafuriko katika mtaa huo na wawili hao ambao wamevaa mavazi yenye ishara ya idara ya msalaba mwekundu wamekuja kupatiana usaidizi wa walioadhiriwa na matokeo ya mafuriko yale.

Mahali hapa panaonekana kulikuwa na moto mkubwa kuna watu wengi wamekusanyika hapo pia tunamwona mtu ambaye ameketi chini na amejawa na huzuni mwingine. Vitu vingine vinaonekana vimechomeka na kuwa majivu.

Hapa tuko na katoni ya dawa yenye maandishi fulani, maandishi yale yanasema dawa ya kuagizwa na daktari, mchanganyiko mpya, kila chembe ina paracitamol gramu mia tano, na katoni ile ina tembe elfu moja, pia ina, pale chini imeandikwa faida za dawa ile, inapunguza maumivu kwa muda wa ufanisi, haina madhara tumboni na inapunguza joto jingi mwilini.

Hapa tunamuona muhudumu wa afya akimpa mtoto mchanga matone ya kinywa ikiwa ni sehemu ya mpango wa chanjo au matibabu. Amevalia glovu za buluu na barakoa na pia mama ya mtoto amevalia barakoa.

Hapo kuna watu wanao nawa mikono katika sehemu hii. Kuna ndoo zenye maji zilizounganishwa na mifereji. Chini ya mifereji hiyo kuna besheni za kunawia mkono na pia kuna sabuni.

Hapa kuna sehemu ya kunawia mikono iliyo na ndoo kubwa iliyojaa maji, na ndoo hiyo imeunganishwa na bomba la maji. Chini ya bomba kuna besheni la kunawia mikono ambalo maji hutiririka humo baada ya kunawa. Karibu na besheni hilo kuna stendi maalum yenye sabuni ya kunawia mikono.

Hapa tuna mchezaji wa mpira ambaye ameketi kwenye nyasi ya kijani, akiwa ameshikilia mguu wake. Anaonekana kuwa na uchungu, huenda ameumia mguu ama ana maumivu ya misuli.